Utoaji wa huduma za matibabu ya meno, ambapo muhudumu wa afya katika chumba maalumu, amevaa barakoa na chanzo cha mwanga kichwani. Anamchunguza mwanamke, ambae amekaa kwenye kiti na kufungua kinywa chake.

Utoaji wa huduma za afya, ambapo wahudumu wanampima mwanaume mmoja shinikizo la damu kwa kutumia kifaa maalumu, ili kusaidia kujua hali yake. Hii huwezesha kutambua ugonjwa ukiwa katika hatua za awali na kuutibu.

Eneo la hospitali ambapo katika chumba hiki huduma za uchunguzi na matibabu ya macho yanafanyika, kuna kitanda cha wagonjwa na pia katika ukuta, kuna mabango yanayohamasisha umuhimu wa kutunza afya ya sehemu hiyo ya mwili, ambayo hutumika kuona.

Chumba maalumu cha kutolea huduma za afya kwa watoto, ndani yake kuna muhudumu wa afya mwanamke ambaye, ameshika mtoto mdogo aliyevalishwa nguo vizuri kuzuia asipoteze joto, pia pembeni kuna chombo cha kuweka takataka.

Chumba maalumu cha idara ya utoaji wa huduma za afya kwa watoto, ambapo daktari wa kike anamuangalia mtoto, ambaye ametunzwa katika kifaa maalumu, cha kuhifadhi joto, ili kuhakikisha ukuaji wake mzuri.

Mtoto akiwa ananing'inia katika mzani kwa ajili ya kupima uzito wake, katika chuma maalumu, pembeni yake kukiwa na bango lenye maelezo kuhusu huduma za afya kwa mama na mtoto.

Utoaji wa chanjo ambapo, muhudumu wa afya aliyeshika sindano mkononi, anazitoa kwa watoto, ili kuwakinga dhidi ya magonjwa mbalimbali ya kuambukiza , ambayo yanaweza kuwashambulia.

Utoaji wa chanjo kwa watoto, ambapo wahudumu wa afya wanahakikisha huduma hio inawafikia. Pia viongozi wa serikali wametembelea eneo hili, ili kuona maendeleo yake. Ni muhimu kwaajili ya kuzuia magonjwa, yanayoweza kuambukizwa.

Uandaaji wa dawa ya kienyeji, ambapo majani ya miti, yamelowekwa kwenye vikombe viwili vyenye maji , ambayo hutumika kwaajili ya matibabu ya magonjwa mbalimbali.

Papai ambalo limeiva vizuri, limekatwa katikati lina mbegu zake ndani. Hili hutumika kwa ajili ya chakula kama chanzo cha vitamini, pia dawa ya kienyeji kutibu magonjwa mbalimbali.

Soko kubwa lililojengwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati. Kuna watu wengi yaani wauzaji na wanunuzi, ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa, ikiwemo dawa za kienyeji zilizotengenezwa kwa majani ya miti na mizizi na kuwekwa katika chupa.

Soko kubwa lililojengwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati, kuna watu wengi yaani wauzaji na wanunuzi ambao bidhaa mbalimbali zinauzwa, ikiwemo dawa za kienyeji zilizotengenezwa kwa majani ya miti au mizizi na kuwekwa kwenye chupa.

Mmea mdogo, ambao umepandwa ardhini, umezungukwa na nyasi fupi, majani na maua yake hupondwa na kulowekwa kwenye maji, hutumika kutengenezea dawa mbalimbali za kienyeji, kwa matumizi tofauti tofauti.